Kiganja cha mtu mweusi kinashikilia ndizi ndefu iliyomenywa. Kando kando ya ndizi hiyo, tunaona maganda ya ndizi na ndizi zingine ambazo bado hazijamenywa. Ndizi hii inaonekana kuwa na rangi ya manjano iliyopauka na ina mistari midogo midogo ya asili. Mandhari ya nyuma inaonyesha jikoni, labda sehemu ya kuzama vyombo, ikionyesha kuwa ndizi hii inatayarishwa kwa ajili ya kula au kupika.

Pikipiki inaonekana ikiwa imebeba mitungi mikubwa ya maziwa. Mitungi hiyo ikiwa imejaa pande zote za pikipiki. Anatumia pikipiki kusafirisha maziwa. Akionyesha jinsi biashara ndogo ndogo husaidia jamii. Muendesha pikipiki amevalia kofia ya kinga na amejifunga begi kubwa mgongoni. Mitungi ya maziwa imeonekana kuwa imefungwa kwa utaratibu, Ikionyesha mbinu za usafirishaji zisizo za kisasa.

Mchakato wa kutengeneza jibini unaonekana mazwa yaliyoganda imewekwa kwenye kitambaa nyeupe maalum ili kuchuja maji yake chamu ngumu nyeupe inaonekana yake kwenye kitambaa upande wa kulia kuna sufuria iliyo na maji ya maziwa yaliyo tenganishwa huu ni mchakato wa kawaida wa kutenganisha sehemu ngumu na maji wa maziwa.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu na kitambaa chekundu kichwani anasimama katikati ya shamba kubwa la ndizi. Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi imetundikwa kwenye mashina yake huku mmoja ukiwa karibu sana na mtazamaji upande wa kushoto , mikungu hio inajaza na kutengeneza njia inayoelekea katikati kwenye mtu huyu amesimama. Majani ya ndizi yaliyokauka na yaliyo hai yanaonekana kwenye mashine.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe ndani ya zizi. Mwanaume huyo amevaa shati nyeupe, suruali ya jinsi na buti nyeupe, anashikilia kifaa mikononi na anatabasamu, akionyesha uhusiano mzuri na mnyama. Ng'ombe huyo amefungwa kwa mnyororo na sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Huu ni mti wa ndizi ulio na majani makubwa yaliyokauka na kuanza kuharibika. Majani yake yana mchanganyiko wa rangi ya kahawia na njana. Huku mengine bado ni ya kijani. Mti huu umetambaa katika eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Ambayo inaonekana kuwa na afya nzuri. Hali hii inaweza kuwa dalili ya ugonjwa au ukavu.

Tunashuhudia shughuli ya ukamuaji ng'ombe katika eneo la mashambani. Mtu mmoja amechuchumaa akitumia mikono yake kukamua maziwa ambayo yanatiririka kwenye ndoo ya bluu iliyoko chini. Ng'ombe huyo mwenye rangi ya kahawia amefungwa mguu wake wa nyuma kwa kamba. Hii ni shughuli ya kawaida ya ufugaji ikionyeshwa umuhimu wa ng'ombe kama chanzo muhimu cha maziwa.

Wafanyakazi kadhaa wanashughulika na ndizi ambazo hazijaiva zikiwa zimerundikwa kwenye udongo mwekundu. Mwanamke mmoja ameinama akichagua ndizi kutoka kwenye rundo huku mwanamume mwengine akionekana nyuma. Karibu na rundo hilo kuna ndoo ya buluu na karatasi iliyotawanyika. Hii inaashiria shughuli ya upandaji au mavuno ya ndizi ikionyesha mazingira ya shamba na kazi.

Hapa tunaona shamba la migomba, miti yake ikiwa imejaa majani mapana, maganda ya mti hiyo yana rangi ya kijani kibichi, mitindo upandaji wa miti inaonekana kutokuwa ya kisasa, kandokando ya miti hiyo tunaona nyasi au mimea mingine ya chini chini imetanda chini. Mitindo ya upandaji miti haionekani kufuatilia utaratibu fulani. Shamba hili linaweza kuwa katika nchi za Afrika Mashariki.

Mwanaume anayefurahia amevaa koti jeusi na suruali jeusi anashika chombo kikubwa cha chuma cha kumiminia maziwa ndani ya chombo kingine kikubwa zaidi kilichofunikwa kwa kitambaa. Chombo hicho kikubwa kinaonekana kama tanki. Nyuma yake, kuna mitungi mingi ya chuma iliyopangwa na mazingira yanaonekana kuwa kituo cha kukusanya maziwa. Mbingu ni hii ya kijivu na inaonyesha hali ya hewa baridi. Hali hii inaashiria kazi ya ukusanyaji au usafirishaji wa maziwa.

Shamba linaonekana kuwa na migomba michanga iliyopandwa kwa safu ikiwa na udongo mwekundu ulioandaliwa vizuri. Kuna matuta yaliyotengenezwa ili kusaidia kuhifadhi maji na kuweka mimea imara. Majani ya migomba bado ni machanga na yanaonekana kuwa na afya. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingine na mimea ikionyesha mazingira ya kilimo. Shamba hili limehudumiwa vizuri.

Ng'ombe kadhaa wamelala na wengineo wamesimama ndani ya zizi. Wamelala kwenye rundo la nyasi kavu na mbele yao kuna nyasi mpya ya kijani kibichi kama chakula. Zizi lina kuta na simenti na uzia wa chuma unaowatenganisha na njia kuu. Hali inaashiria utaratibu wa ufugaji wa kisasa. Ambapo wanyama hulishwa na kupumzika ndani.

Hii ni kundi la miti ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Matawi ya miti hiyo yametanda hadi kufunika sehemu kubwa ya anga. Majani yanaonekana kuwa na nuru nzuri ya jua. Hali ya hewa inaoenakana kuwa nzuri na kuna mawingu mepesi ya rangi nyeupe pamoja na anga ya bluu. Hii inaonyesha afya nzuri ya mimea na hali nzuri ya mashamba ya ndizi.

Mwanamke mzee amesimama katikati ya shamba la ndizi, akitabasamu na kutazama mbali. Amevalia nguo yenye rangi ya kahawia na amesimama karibu na rundo la mkungu wa ndizi mbichi. Baadhi ya mikungu hiyo, imewekwa ndani ya masanduku ambayo yaliyowazi. Mkungu wa ndizi uliyokatwa pia unaonekana kuashiria kwamba, ndizi hizo zimevunwa hivi karibuni.

Tunaona mkono wa mtu ukiwa umeshika jani la mahindi lililo toboka, likiwa na mashimo madogo ishara ya kuharibiwa na wadudu, jani lina rangi ya kijani kibichi na linaonekana kuwa bado ni jipya, mtu huyu amevaa saa kwenye mkono wake, na picha hii inaonyesha uwazi wa jani hilo lililo haribika, hali hii inaweza kuashiria ugonjwa wa mimea au uvamizi wa wadudu kwenye shamba la mahindi.

Watu watatu wamesimama kwenye maonyesho ya bidhaa, wakiongea na mwanaume aliyevaa koti jeupe, labda daktari wa mifugo au mtaalamu wa maziwa, mwanamume huyo anaeleza kitu kwa watu wengine, akitumia mikono yake kuonyesha, juu ya meza ,kuna vyombo vya kupima maziwa na vifaa vingine, nyuma kuna mabango yanayotangaza bidhaa na miradi mbalimbali. Hali hii inawaashiria maonyesho ya kilimo au teknolojia ya chakula.

Shamba lenye udongo mwekundu ulio limwa. Pembeni mwa shamba kuna miti ya ndizi, nyasi ndefu na mimea. Udongo uliolimwa unaonyesha kwamba shamba liko tayari kwa ajili ya kupanda anga la rangi ya buluu na yenye mawingu meupe inaonyesha hali ya hewa iliyo nzuri. Hapa tunaona mashamba ya kilimo.

Shamba hili la mahindi yenye urefu wa wastani ,majani ya mahindi nayo ni mapana na yana rangi ya kijani. Mimea hii inaonekana kuwa na afya njema na inastawi vizuri. Udongo unazunguka, mahindi ni mwekundu na unaonekana kuwa na unyevunyevu. Katika sehemu ya mbele kuna nyasi na mimea midogo midogo ikiashiria kuwa huenda shamba hilo halijapogolewa hivi majuzi.

Ng`omba mwenye rangi nyeusi na nyeupe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo imeunganishwa na chombo kikubwa cheupe. Na inafyonza maziwa kutoka kwa matiti ya ng'ombe. Ng'ombe anaonekana akiwa anakula chakula kwenye kibanda chake. Sakafu inaonekana ina maji kidogo na mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la kisasa la maziwa. Hii inaashiria mbinu za kisasa za ufugaji wa ng'ombe.

Haya ni mandizi, yanaonekana ikiwa shambani. Nyuma kuna miti mingine ya mandizi. Ni ya rangi ya kijani. Chini kunaonekana kuna majani ya rangi ya kahawia iliyoanguka chini na kunaonekana rangi ya kijani.

Huu ni mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikiwa zimetundikwa kwenye mti wake, ndizi hizo ni za rangi ya kijani na yamepangwa kwa makundi au tano zikiwa zimejificha kidogo na majani makubwa ya kijani kibichi huu ni mtazamo wa karibu unaoonyesha muundo wa mkungu wa ndizi unaoashiria hatua ya kwanza ya ukuaji kabla ya kuiva na kubadilika rangi.

Hili ni shamba lililo na aina mbalimbali za mimea , mbele kuna migomba michache iliyo na majani mapana . Kando kuna nyasi ndefu , kwenye sehemu ya kati kuna eneo ndogo lenye udongo mwekundu uliotengenezwa kwa ajili ya kupanda . Nyuma kuna miti mirefu na kichaka . Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwani kuna anga la blu lenye mawingi meupe . Hapa tunatoa taswira ya utulivu na uuzalisahji wa kilimo katika mazingira ya kijijini.

Mwanamume mkulima amesimama katika shamba la mahindi akiwa amevalia shati ya rangi ya waridi na kofia ya majani kichwani anashikilia mahindi makubwa akitabasamu akiashiria kuwa anafurahishwa na mazao yake, mahindi ya kijani na manjano yamekomaa na yananing'inia kwenye mti ukionyesha mavuno mazuri hapa tunaona mazuri ya kilimo na kazi ya mkono.

Mwanamke ameketi chini karibu na rundo za ndizi ambazo zimeondolewa ganda lake la nje. Mwanamke huyu anashika ndizi chache mkononi mwake akionekana akichambua. Karibu naye kuna kikapu kikubwa kilichotengenezwa kwa majani ya migomba na kina ndizi zilizotayarishwa. Mandhari inaonyesha mazingira ya shamba yaliyo na miti mingi ya migomba. Hii hali inaonyesha mchakato wa kuandaa ndizi ajili ya kupika.

Mikungu ya ndizi changa inaonekana imejificha kati ya majani makubwa ya migomba. Majani haya yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yamechakaa kidogo yakizunguka mikungu hio. Ndizi zenyewe bado hazijaiva, zikiwa na rangi ya kijani iliyokolea. Zimetundikwa chini. Hii inaonyesha mimea yenye afya na mazingira ya asili ya shamba la ndizi. Inatoa hisia za utulivu na ukuaji wa mimea.

Ng'ombe wawili wachanga wamesimama kwenye sehemu ya kuoshwa, maji yanamwagikia kutoka juu. Eneo hilo lina mabati ya bluu ya machuma yanayoelekeza ng'ombe juu ya kupita. Nyuma yao kuna mabanda ya ng'ombe yaliyo wazi na mti wa mnazi. Kazi hiyo inaonekana kuwa ya kuwatayarisha ng'ombe hao kabla ya kupelekwa nje ya kupelekwa sokoni.

Kuna wanaume wawili karibu na pikipiki yenye mkokoteni. Mkokoteni huo una vyombo kadhaa vya chuma vya kubebea maziwa. Mmoja wao anashika mkokoteni huku mwingine akiwa amevaa kofi ngumu na anatumia kalamu kuandika kwenye kitabu. Wote wawili wanaonekana kuwa wanakusanya au kusafirisha maziwa kutoka shambani. Mandhari ya nyuma inaonyesha njia ya udogo, mimea mingi na uzito wa mili.

Mchungaji amesimama karibu na ng'ombe kadhaa chini ya kibanda kilichotengenezwa kwa vikingi na matawi . Kibanda hiki huwapa ng'ombe kivuli kutokana na jua kali . Mbele ya ng'ombe kuna rundo kubwa la majani makavu ambayo huenda ni chakula chao . Eneo linaonekana kuwa kavu likiwa na miti michache huko nyuma.

Mfugaji wa kiume, amevaa kofia ya nyekundu, ameinama akimkamua maziwa ngombe anayefanana na ndama kwa mkono, maziwa yanatoka kwenye chuchu ya ngombe na kuingia kwenye ndoo nyeupe, ngombe amefungwa kamba na ameonekana ametulia, manthari inaonyesha mazingira ya shamba yalio na miti na mabanda ya udongo, hali hii inaonyesha ufugaji wa ngombe wa jadi.

Mirundiko mingi ya ndizi bichi imelala kwrnye sakafu ya zege, ndizi hizo zinaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kuiva, baadhi ya ndizi zimewekwa kwenye kreti kubwa ya rangi ya kijivu, huku zikiwa zimetengwa kwa makundi madogo madogo, ndizi zingine zimrpangwa kwa mstari mrefu kwenye sakafu, nuru inayo ingia chumbani inaonyesha rangi ya manjano na ya kijani ndizi hizo, eneo hilo linaonekana kuwa gala.

Mwanaume anabeba mzinga mkubwa wa ndizi za kijani akitabasamu kwa furaha huku mzinga mwingine wa ndizi ukiwa imewekwa chini mzinga huo inaonyesha mavuno makubwa nyuma yake kuna magari mazingira yanaonyesha ya soko ya barabara ya kawaida hapa tunaona umuhimu wa ukulima wa ndizi inaashiria kwa biashara inafanyika.

Wanaume wawili wanakusanya maziwa kwenya kituo cha kusindikaji, mwanaume mmoja aliyevaa sare nyeupe anamimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kwenda kwenye tanki la kuchuchia ,mwaname mwingine aliyevaa jaketi jekundu amesimama nyuma ya lori lililojaa mitungi mingine ya maziwa akisaidia katika mchakato huo.

Mashamba ya ndizi yamejaa miti mirefu yenye majani makubwa, na baadhi ya ndizi zimeanza kukomaa. Njia ya udongo inakwenda sambamba na miche ya ndizi. Na upande mwingine wa njia kuna mimea na nyasi ndogo, mbali kuna mtu mmoja anaonekana akifanya kazi shambani. Tunaona umuhimu wa kilimo, na uzuri wa mashamba ya ndizi.

Mashada matatu makubwa ya ndizi yamepangwa wima. Ndizi mingi zina rangi ya kijani kibichi, zikiashiria kuwa bado hazijaiva. Juu ya shada moja la kati kati, kuna ndizi chache zilizoiva na zenye rangi ya njano. Zinaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa.

Vifungu vingi vya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani vimekusanywa pamoja katika rundo kubwa, vikiashiria mavuno mengi, mazao haya yameandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda masokoni, muktadha huu unaonyesha umuhimu wa kilimo na biashara ya ndizi kama chanzo muhimu cha mapato na chakula kwa wakulima na jamii, ndizi hizi huuzwa zikiwa bado mbichi ili ziweze kuvumilia safari ndefu kabla ya kuiva.

Mtu mmoja anashughulika na mitungi mikubwa ya maziwa ya chuma akiapanga au kuisafirisha. Nyuma yake lori la kusafirisha maziwa lenye maandishi isuzu linaonekana likiwa na tanki kubwa la chuma. Mandhari inaonyesha shughuli ya upakaji au apakuaji wa maziwa ambapo maziwa hupakiwa kutoka kwenye mitungi hadi kwenye lori hilo. Hali hii inaonyesha shughuli za biashara ya maziwa katika eneo la vijijini.

Ng'ombe wengi wa maziwa weusi na weupe, wamesimama ndani ya zizi, baadhi yao wanakula, wengine wamelala chini na wengine wamesimama karibu na shimo kubwa la maji. Zizi Lina paa la chuma na Kuta za saruji zinazo ashiria mazingira ya kisasa ya ufagaji. Wanaonekana kuwa na afya nzuri na wanatunza vizuri huku wakitazama mbele.

Hii mi mahindi iliyokumbwa na ugonjwa au labda imeshambuliwa na wadudu. Mahindi haya yamepoteza rangi ya kawaida na yanaonekana kuwa mweusi na wameoza kwa sehemu. Manyasi ya mahindi yamegeuka rangi yakionyesha dalili za kuoza. Mimea mingine ya mahindi inayozunguka pia inaonekana kuwa na majani yaliyozeeka. Dalili ya tatizo katika shamba hili. Hali hii inaweza kusababisha na magonjwa ya mimea kama vila ukungu.

Mwanamke amevalia shati ya pinki na kofia nyeupe. Akiwa amashikilia kifaa mkononi anazungumza na kundi la wanaume. Wanaume wote wamevalia kofia nyeupe na kanzu nyeupe. Wakiwa wamesimama wamezunguka meza. Wanaume hao wanaonyesha umakini kwa mwanamke huyo. Wakimsikiliza kwa makini wanaonekana kuwa viongozi au wataalamu katika mkutano au kiwanda. Picha hii inaonyesha umuhimu wa usikilivu.

Tunawaona watu wawili wakifanya kazi pamoja nje ya jengo, mwanamke amevaa nguo ya rangi ya piki na koti la njano ameinama juu ya ndoo kubwa ya chuma, mwanaume amevaa fulana nyeusi jeans na kofia, anashikilia mtungi mkubwa wa plastiki wa kijani na anaoonekana anamiminia kitu ndani ndani ya ndoo hio, karibu na ndoo hio kuna chupa na ndoo nyingine ndogo ya bluu.